Hii ni Dechi hearing centre iliyofunguliwa na Harry K Kimtai na inaonekana kuwa ilifunguliwa Ijumaa, tarehe ishirini na tisa Februari, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne na pia vile vile kule nje, kunaonekana kuwa na mimea ya kijani kibichi.

Hivi ni vyombo vya watoto vya kuchezea. Panakaa ni shuleni au pahali ambapo pamejengwa kwa watoto kucheza na pia vilevile kuna kanisa kule nyuma.